Wachezaji wa mpira wanacheza mpira yao kwa kiwanja huku wengine wakikaa kando kushangilia wachezaji ili wawape moyo kuzidi kucheza kwa vizuri. Hawa wachezaji wanashindana kwa kiwanja ya kipekee.

Maafisa wa serikali wako kwa huduma center . Maafisa wengine ama wakubwa wao wamekuja hapa ili waone vile wanaendeleza kazi yao ama jinsi wanavyoendelea kufanya kazi kusaidia wananchi ambaye wanakuja hapa ku..

Hapa ni kiwanja tunaona wachezaji , wanaendelea kucheza mpira yao kwa nguvu zaidi. Wametia bidii. Wachezaji hawa wa timu mbili wanashidana sana kila timu wanajitahidi ili kushinda nambari ya kwanza.

Rais William Samoei Ruto na cj Martha Koome walikua na mkutano, baada ya kumaliza ama baada ya mkutano kuanza, Martha Koome anapeleka rais ili kusalimia mawakili mbali mbali.

Hawa wametoka kwa ofisi mwao ili waende wahudumie watu vijijini, au wamezitangaza, wanakuja hii kijiji ili watu wengi waje hapa kupata usaidizi ya hao wafanyikazi.

Cj Martha Koome amekaa kwenye ofisi yake ya judiciary , yeye ako kwa kazini ako kwa ofisi yake ameketi kwa kiti tayari kuhudumia wakenya wote.

Wachezaji wakona furaha sana. Wameshangilia ushindi wao wakiweka juu kuonyeshana tuzo ambazo wamezipata. Hawa wachezaji wamefurahia sana kwa shangwe, nduru na vigelegele wakifurahia ushindi yao.

Wachezaji wa Kenya wamefika kiwanjani. Hao wamesimama kidete ili waanze kuomba ama kuimba national anthem ili waanze kucheza mchezo yao kushindana na manchi zingine ama kushindana na makampuni zingine.

Kwa huduma centre kuna wafanyakazi ambao wamezikaa kwa deski yao wakingoja wananchi ili waudumiwe vizuri Sana hapa kuna mkubwa wao amekuja hapa kuangalia vile wanafanya kazi.

Wachezaji wanacheza mchezo yao kwa kiwanja. Hawa wawili wanacheza michezo wakishindana kila mtu anataka kushika mpira ili aende kucheza na kushinda zaidi.

Hawa wachezaji wako tayari kucheza timu yao. Wamejipanga rangi ambazo zinaonyesha bendera ya Kenya . Wamevaa nguo zao ambazo zimechorwa bendera ya Kenya. Hawa wanaenda kushangilia ama kucheza mpira yao. Wanachukua picha za kumbukumbu wakienda kucheza mpira.

Rais wa jamhuri wa Kenya ameshikilia bibilia juu ili aweze kuapa ya kwamba atafanyia kazi wakenya wote kwa usawa ,yeye amesimama kidete na bibi yake Rachael Ruto.

Wachezaji wa kenya wanajiandaa ili kucheza mpira yao wakishindana na timu zingine ambazo wamekuja kwa kiwanja hawa wanajifunza vilivyo ili waanze kucheza mpira.

Watu ambaye wanaishi kwa hii kijiji wamechimba mfereji kubwa ili maji iweze kupitia kwa hiyo mfereji wakati wa mvua mingi ili kuzuia maji kwa kila mahali ili maji yote ikinyesha kubwa iweze kuelekea kwa hii mfereji.

Kwa huduma Kenya mfanyikazi na mwananchi amekuja hapa ilikupata huduma za huduma . Amekuja hapa anaulizia mfanyakazi kama atasaidiwa vilivyo kwa huduma

Kwa kiwanja watu wanashangilia mchezo ambaye zinaendelea kwa kiwanja. Hawa wanashangilia timu yao ili wapate kushinda na wapate tuzo nzuri sana na wapeleke nyumbani. hawa wanashangilia timu yao.

Watu hawa wamejaa kwa kiwanja ili kusherehekea wachezaji. Huyu ameziandika kwa ngozi yake mtu ama wachezaji ambaye yeye husherehekea ama kusupport . Hawa watu wote wamekuja kwa kiwanja ili kupea support wachezaji ama kushangilia.

Wachezaji wanashangilia mchezo wao kwa kiwanja. Hawa wanashangilia kwa kufanya vizuri kwa mchezo yao. Ama wako tayari kuanza kucheza . Hawa wanashangilia sana kwa shangwe na vigelegele wakiungana kusema kitu moja .

Naibu wa rais profesa Kithure Kindiki amekuja kwa ofisi hapa ya Immigration ili aweze kuona kila kitu ambacho kinaendelea kwa ofisi hii ili akuwe akifanya kazi vizuri.

Huyu ni Kalonzo Musioka, Kalonzo Musioka wa chama cha Wiper , yeye anatoa taarifa kwa waandishi wa habari , yeye akiwa ameandamana na watu wa chama chake, yeye huongelesha watu wa Kenya, taifa la Kenya.

Rais wa jamhuri wa Kenya, William Samoei Ruto na CJ, Martha Koome, wamemaliza mkutano yao. Kwa sasa wanaelekea kutoka waende kwa sherehe.

Hapa ni wa huduma center . Wafanyikazi wako tayari kusaidia wananchi kwa hapa huduma center . Watu wamepanga laini ama wanaangalia kompyuta ili waone kama watasaidia kweli ama watasaidia vipi.

Cj Marta Koome na president William Samoei Ruto , wamesimama kidete ili kuchukua picha za kumbukumbu za hapo mbeleni wakati wa sherehe ama kulikuwa na sherehe kubwa za judiciary kwa hii kiwanja.

Hawa wachezaji wamemaliza kuchezo mchezo wameshindana na wachezaji wengine na hao wameweza kushinda hii mchezo, wamepata tuzo na sai wanasherehekea wanapiga nderemo na shangwe wakiweka tuzo lao juu kabisa.

Wafanyikazi wa serikali ambaye wanafanyia kazi kwa Huduma Centre wako ofisini mwao, wakiangalia ama wakipanga card na identity card , ID za wale wenye watakujia ma ID .

Minister Opiyo Wandai ambaye ni minister wa energy, anahudumia watu, anaongelesha watu wa ODM. Hao watu wote, maafisa wa serikali, wako Chungwa House wakiongelesha press ama wakiongelesha wananchi wote wa Kenya ambaye wako chama cha ODM.

Wananchi ama watu wa Kenya wanajumuika hapa ili kupata Huduma Namba. Wafanyikazi wa serikali wako hapa tayari kupeana Huduma Namba ama kusaidia wananchi kupata Huduma Namba.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa bandari fc. Hawa wachezaji wanaongea ama wanafurahia kushinda kwao. Hawa wako kiwanja pamoja wameungana ili kujadiliana kuhusu mchezo ama kuhusu kushinda kwao.

Hapa kwa huduma center kuna wafanyikazi wengi wa serikali ambaye wanafanya kazi kwa huduma center mbali mbali kama kupeana kitambulisho ama birth na death certificate na zingine nyinyi zinginevyo. Hawa maafisa. boss wao amekuja ili ku supervise ama kuangalia vile wanaendeleza kazi zao.

Kiwanjani wanadada wanacheza mpira, hao wanadada wanashindana vizuri sana ili upande yeyote wapate tuzo ama wapate kushinda hii mchezo wa mpira

Cj Martha Koome anaapishwa mbele ya mawakili wengine na president of the republic of Kenya ili aanze kufanyia wananchi wa Kenya kazi, yeye anasema mabele ya bible na akiweka bibilia juu na kuapishwa mbele ya kila mtu atafanya kazi kwa haki.

Hawa wamekuja kwa wengi sana. Wamejaa kwa kiwanja ili kushangilia wachezaji. Hawa wanataka timu yao washinde na wanashangilia sana wachezaji kwa kiwanja ili timu yao washinde.

Wafanyikazi wa serekali wa huduma senta wako kwa ofisi yao wako kwa ofisi yao, Kila mtu akona laptop yake akiudumia wananchi, wananchi wamejaa kwa maviti zao wakingoja wapate usaidizi kwa huduma senta.

Aliyekuwa Prime Minister Raila Odinga na wanasiasa wengi wa ODM wamechunga hapa ili kupeana ripoti rasmi kwa waandishi wa habari. Hao wamekusanyika hapa ili waanze kuongelea wananchi wa Kenya.

Hawa ni maafisa kuu wa serikalini . Kuna Cj Martha Koome alafu former president Rigathi Gachagua Rais president William Samoei Ruto , deputy Cj Philomela Mwilu na former Cj David Maraga wana post hapa kuchukua picha za kumbukumbu.

Aliyekuwa rais wa Kenya, mstaafu Uhuru Kenyatta na bibi yake Margret Kenyatta na aliyekuwa mwanasheria, David Maraga na commissioner of judiciary akiapishwa kuwa rais wa jamhuri wa Kenya.

Wachezaji wanacheza mpira kiwanjani. Hawa wanacheza mpira kiwanjani wakilipiwa hii mchezo na kampuni ya Betika na kampuni ya Sport Pesa. Hawa wachezaji hodari wanashinda vilivyo kwa kiwanjani.

Wafanyakazi hawa wamepeleka kazi yao kwa kiwanja hawa wametembea vijijini ili kuitangaza kazi yao. Wananchi wamekuja hapa kwa wingi sana ili kupata usaidizi kwa hawa wafanyakazi.

Mwanasiasa huyu alikuwa kwa wakati wa Moi ,yeye amejipaka makaratasi zimeandikwa kura kwa Moi katika chama cha KANU , kumaanisha yeye ni mfuasi wa Moi na yeye anataka kutangaza ya kwamba mpigie kura Moi kwa chama cha KANU.

Hawa ni watu wameenda kauangalia mpira ama wakimbiaji kwa uwanja wamesimama juu ya kiwanja hili ili kushangilia wachezaji. Hawa wanapatia moyo wachezaji kuzidi kucheza zaidi.

Kwa kiwanja hapa kuna wachezaji wa netiboli. Hao wachezaji watatu wawili ni wanachezea upande moja alafu wa tishati ya white anachezea upande ule mwingine. Hao wanacheza kwa bidii sana ili kila mtu anajitakia kushinda hii mchezo.

Hapa ni Kwa ofisi ya serekali ofisi ya serekali Kuna wafanyikazi mbalimbali, hawa wafanyikazi mbalimbali Kila mtu ako na kazi yake, wananchi wanakuja hapa hili wapate usaidizi kupitia hawa wafanyikazi wa serekali.

CJ Martha Koome anapishwa ili kuanza kazi yake rasmi kama CJ wa Kenya mzima, anaapishwa ili kuanza kazi yake rasmi kwa kuhudumia wananchi wa Kenya.

Wafanyikazi wa huduma center wako tayari kwa ofisini mwao ili kuhudumia wananchi ambao wamekuja kupata usaidizi kwa huduma center , hawa maafisaa wa huduma center kila mtu ako na laptop kwa meza yake ili kufanya kazi ya teknojia vizuri sana, ili kusaidia wananchi wa hicho kijiji.

Apa kiwanja kwa kiwanja kuna watu ambao wanacheza kwa kiwanja. Hii ni kampuni ya Tusker. Alafu kando ya kiwanja hawa wenzao wa kampuni wa Tusker wanashangilia watu wao kiwanjani ili washinde.

Kwa ofisi ya Huduma Center maafisa wamefika tayari kuhudumia wananchi kwa Huduma Center. Hapa ni information desk ama ambazo unaanzia ukijitambulisha wewe ni nani ama unataka nini kwa Huduma Center ili uambiwe direction kwa maafisa ambaye anaweza kukusaidia.

Wachezaji wako kwa kiwanja wakisherehekea kushinda kwao kwa Gor Mahia . Hii ni mchezo mzuri sana. Gor Mahia huwa wanapita sana. Hawa wachezaji wanashangilia ili Gor Mahia wafanye vizuri kwa kiwanja washinde hii mchezo.

Wanasiasa wa ODM wanaongea kwa press comference ili kuwaongelesha wananchi ama wafuasi wa ODM , hawa wanasiasa ni wengi sana kuna kitu ya kuwaambia wananchi ambao ni wafuasi wa ODM , wako Chungwa House Nairobi.

Wananchi wametoka kwa Huduma Center Kenya wakati ambapo wamehudumiwa. Hawa wamefurahia kazi za wafanyakazi kwa Huduma Center ama wamefurahia services kwa Huduma Center. Sasa wanatoka mbioni wakienda kazini ama wakienda nyumbani kwao.

Wachezaji wamemaliza kucheza alafu wamepiga mstari ili kuchukua picha za kumbukumbu hapo mbeleni za marafiki zao au wachezaji wa mpira wako tayari kucheza ama wamemaliza kucheza sasa wamepiga mstari ili kupiga picha za kumbukumbu.

Hapa ni maafisa wa immigration service control office . Maafisa hawa wametoka ofisini na files ili wako tayari kufanya kazi ama kuenda field kufanya kazi. Hao maafisa ni karibu sita ama saba wakiongeleshwa na mkubwa yao.

Kwa huduma centre kuna maafisa wengi ambaye wanafanya kazi kwa Huduma Centre. Hapo kwa meza, kila mtu ako na laptop yake ili tayari ahudumie wananchi ambao wanakuja kuhudumiwa kwa Huduma Centre

Mfanyikazi wa huduma anafanya kazi hapa kwa ofisi yake kwa Huduma Center ya Kenya. Hapa ni kwa Police Clearance Certificate . Huyu anahudumia wanachi huduma za serikali kwa urahisi na ufanisi.

Maafisa ama wafanyikazi wa Huduma Centre anahudumiwa na mkubwa wao, Ili kuona kama hawa wafanyikazi ama maafisa wa Huduma centre wanahudumia wananchi kwa njia zinavyofaa. Hawa maafisaa wana supervise hawa wafanyikazi kwa njia ya kipekee.

Hii ni maonyesho ya kwamba kuna the judiciary, the state of the judiciary and administration of justice ,hapa ni ofisi kuu ya judiciary ya Martha Koome ambaye yeye ni CJ wa taifa letu la Kenya.

Kwa kiwanja tunaona watu ni wengi sana, watu wamekuja kwa wingi kushangilia wachezaji kiwanjani , hawa wamekuja kila mtu anashangilia upande wake hili aweze kushinda hii mchezo.

Huyu tunaona hapa ni former president of the republic of Kenya Uhuru Kenyata na mstaafu chief magistrate Maraga, ambao walikuwa serikalini five years ago , Uhuru na Maraga walifanya kazi pamoja.

Hapa ni kwa Huduma Kenya. Mfanyikazi wa serikali wa Huduma Kenya ako kwa meza yake. Mwananchi ambaye alikua anatafuta usaidizi anahudumiwa na huyu mfanyikazi. Watu wengi hupata usaidizi kwa Huduma Kenya.

Wafanyi kazi wa huduma Kenya wako nje ya ofisi yao ili kuchukua picha za kumbukumbu. Hawa wafanyi kazi wamezivaa nguo zinazofanana ili kuonyesha huyu na yule ni mfanyi kazi wa hii ofisi ya huduma Kenya.

Wachezaji hawa wamemaliza mchezo yao wako katikati ya kiwanja wakishangilia ushindi yao. Wako na furaha tele kubwa zaidi kwa sababu ya kutia bidii na kufanya vizuri kwa mchezo yao.

Hapa ni meza ya kortini, tunapata files zimewekwa juu ya meza. Wakili huyu amekusanya mafiles kwa ofisi yake, ili ajipange vizuri kuwa tayari kufanya kazi yake.

Rais William Samoei Ruto ambaye yeye ni rais wa jamhuri ya Kenya na bibi yake Rachael Ruto na wakili. Yeye president anaapishwa siku ambaye amechukua kua rais wa Kenya.

Tunaangalia huyu mtu anatuonyesha amepata leseni, yeye ameenda kujifunza kuendesha gari na amemaliza masomo yake vizuri, yeye amemaliza na amepewa kipawa ya kuenda kuendesha magari.

Maafisa wa huduma Kenya wametembea kijijini. Hawa wamepiga kambi ili wahudumie wananchi. wananchi wamekuja kwa wingi ili kupata usaidizi yeyote kwa hawa maafisa wa huduma Kenya.

Hawa ni wachezaji za kampuni za polisi. Hawa wamecheza mpira kwa mbio sana. Hawa wachezaji wanatia bidii ili kila mtu kwa sababau anataka kushinda hii mchezo ya mpira. Hawa wachezaji ni wakuu sana.

Hawa ni wachezaji wa mpira wako kwa kiwanja wakicheza mpira. Wachezaji hawa wa mpira wanacheza wakishindana na wengine kila timu wanajitahidi ili kushinda hii mpira kwa sababu kushinda hii mpira wanapata tuzo mzuri sana.

Wachezaji hawa ni wachezaji wa kenya, hawa wakona furaha kubwa tele, kwa sababu ya kushinda kwao hawa wanashangilia wakiweka tozo lao juu juu zaidi, wakona furaha wakijukua picha ya kumbukumbu.

Hawa ni mawakili wakuu, Martha Koome na Philomena Muli na mwingine, hawa wanachukua picha yao mbele ya mahakamani ili ziwe za kumbukumbu kwa miaka zinazokuja.

Hawa ni wanaharakati wa wafuasi wa Karaila na Kalonzo. Hawa wanataka Kalonzo na Raila washinde uchaguzi. Hawa wanatembeza karatasi imechorwa picha na imeandikwa Raila na Kalonzo ili wapate wafuasi wengine zaidi.

Rais William Samoei Ruto na Martha Koome wameshikilia constitution ili waweze kukusema ya kwamba wataichunga hii constitution ya Kenya kwa njia ya kipekee.

Raila omolo odinga akiwa kwa Chama Cha PNU akiwa na wenzake watu wengi wamefalia kofia za PNU, chama Cha PNU wakiwa wanasherehe kwa chama Chao.

Hapa ni huduma centre ya Kenya, hapa kuna maofisaa na watu wenye wanafanya kazi kwa huduma centre , kuna maofisaa wengi hapa wamekuja ili kujifunza mengi kwa hapa huduma centre , ama kufwatilia wale wamaofanya kazi kwa huduma centre kama wanafanya kazai mzuri.

Hawa ni wachezaji wa kandanda hawa wachezaji wa mpira wanacheza kwa bidii sana ,wachezaji hawa Kila mchezaji anatia bidii hili upande wake wapate kushinda na wapate tuzo zaidi.

Wachezaji hao wa mpira ya Kenya wamerahi kuchukua picha ili iwe kumbukumbu kwa wakati ujao, hawa wamefurahia sana kwa sababu wanapenda hii mchezo ya mpira na wanatia bidii kushinda hii mpira.

Hawa watu wamejaa kiwanja wakishikilia pendera ya Kenya. Kumanisha wanashangilia wachezaji wa Kenya. Hawa wanashanhilia wachezaji wa Kenya wakicheza na wa nchi zingine. Wanataka wachezaji wa Kenya washinde hii mchezo.

Hawa wachezaji wa Kenya . Hawa wanajifunza kucheza mpira . Wanafanya mazoezi kiwanjani, wakiwa na washindaji wengine . Hawa wanafanya mazoezi watie bidii ili kushinda mchezo wakienda kushindana na wengine .

Hawa kina dada wanacheza mpira. Mpira hii inachezwa kwa muda mfupi sana. Wachezaji hawa wanaruka juu ili kushikilia mpira ili isiede side yao. Hawa wachezaji wanatia bidii.

Wachezaji wa Tusker wamekuja kwa wengi sana wakishangilia wachezaji wao wanataka wawe washindi ,hawa wachezaji wamefurahia ushindi yao.

Maafisa wa serikali wameenda vijijini. Wameenda ili watu wahudumiwe kwa njia ya kibeke. Watu wengi wamekuja hapa ili wapate usaidizi. Wanapiga mstari ili mtu mmoja mmoja apate usaidizi.

Huyu ni naibu wa rais Kithure Kindiki. Yeye ametembea kwa huduma Kenya. Yeye amepata kina mama na mtoto ambaye amehudumiwa katika hii huduma. Yeye anahoji huyu mama akimuuliza amekuja ama akisoma karatasi lake.

Huyu ni mwanasheria mkuu wa kenya, Martha Koome, yeye hufanyia wakenya wote, yeye husimamia mawakili wengi katika taifa letu la Kenya. Yeye ni mwanamama ya pekee ambaye amesoma kwa bidii na anahudumia wakenya kwa haki.

Wafanyikazi wa serikali wako ofisini mwao, akiwa mkubwa wao amekuja hapa ili kuangalia vile wanaendeleza kazi yao kwa ofisi yao. Yeye hufanya kazi na laptop ,yeye ameuliza maswali na anajibu akiangalia mkubwa wao.

Rais wa jamhuri wa Kenya Wiliam Samoei Ruto naye CJ Martha Koome, wakishauriana nje ya nyumba hizi. Hawa ni wakuu wa serikali kuu ya Kenya.

Former president Uhuru Kenyatta na wakubwa wengi serekalini kuu yake, wamefika kwa kiwanja kwa shuguli ya sherehe za kitaifa. Hawa maafisa na president wameingia sasa hivi na wanasalimiana na wako tayari kujiunga na wakenya wengine kwa sherehe kuu ya kitaifa.

President William Samoei Ruto katikati CJ Martha Koome halafu speaker of the national assembly, Moses Wetangula wako ofisi ya judiciary wakizingatia mambo mengi kuhusu judiciary . Wameshikilia kwa mikononi mwao katiba ya Kenya taifa letu la Kenya.

Hapa kwa Huduma Kenya, wafanyikazi wanaendelea na kazi yao wakitumia laptop . Kuna mtu ambaye amekuja kupata kuhudumiwa kwa Huduma Kenya. Yeye anahojiana na mfanyikazi wa Huduma Kenya.

Wafanyikazi wa huduma centre wamekuja hapa kwa kiwanja. Wameenda kijijini ili wananchi waweze kufikia kupata services kwa hawa wafanyikazi. Watu ni wengi hapa.

Hawa watu wamekuja kwa kiwanja ili washangilie wachezaji, kwa kiwanja hawa wanachukua picha wakifurahi sana ili ikuwe kumbukumbu zao, hawa watu wakiwa hapa wakishangilia wachezaji.

Cj Martha Koome na mawakili wengine commisioners wako hapa kwa ofisi ya judiciary mbele wakiongea, wakiongelesha wakenya jinsi wanavyoendelea na kazi yao ya judiciary .

Hawa wachezaji wa mpira wako kwa kiwanja waki cheza mpira ya kuigiza. Hwa wachezaji kila mtu anatia bidii ili kushinda tuzo ya huu mchezo. Wachezaji bora zaidi wako.

Hawa ni wachezaji wa nchi ya Kenya. Hawa ni wanariadha. Hawa wanachukua picha ili wasiangalie huku mbeleni kwa tayari kufanya mchezo yako kwa njia ya kipekee ili waweze kushinda mchezo.

Hapa kwa kiwanja wachezaji wamekuja kwa wingi kwa kiwanja ili waanze kucheza mchezo, hawa wako tayari na wanajitahidi ili wacheze mchezo yao na waweze kushinda hii mchezo.

Hapa tunangalia maofisi ya serikali wafanyikazi kwa ofisi hii wamezoea kutumia laptopi, wafanyikazi wengine wamekuja kuangalia vile wanaendelea huyu mkubwa wao anangalia vile kazi inaendelea kwa hii ofisi.

Kwa kiwanja hawa kuna wachezaji wa gormahia fc,hawa wacheza kwa mchezo ya mpira, watu hawa wanashangikia upande wa gormahia, jawa wanashangilia ili wachezaji wa gormahia waweze kushinda hii mchezo.

Hawa ni wanasiasa. Wanasiasa hawa ni wa chama cha PNU. Hawa wamezibeba makaratasi zimeandikwa PNU kazi iendelee. Kwa sababu wanataka wafuasi wengi. Wametembea ili kuonyesha PNU chama cha PNU bado ziko mbele.

Hapa ni kwa huduma Kenya, kwa huduma Kenya kuna wananchi wamekuja kupata usaidizi kwa huduma Kenya ,wamejaa kwa viti wakingoja kupata usaidizi yeyote kwa hapa ,hawa wamengoja sana kwa sababu wako wengi.

Hawa ni mawakili wakubwa wa Kenya, Martha Koome ambaye ni mkuu wa sheria na wanasiasa wengine wa Kenya, hawa wanachukua picha za kumbukumbu ili waweze kukumbuka hii siku ya leo.